Kiwanda cha umeme wakati wa machweo au mawio, huku anga likiwa limejengwa kwa rangi ya samawati na waridi hafifu. Miundo mikubwa ya chuma yenye nguzo ndefu za nyaya inasimama imara ikibeba umeme. Chini, majengo machache ya viwanda yanaonekana na mandhari ya mbali inaonyesha msitu au mashamba. Taa chache zinaweza kuonekana zikiwa kwa mbali zikionyesha shughuli za usiku.

Mimea mingi ya kijani inazunguka eneo kubwa lenye mitambo ya usalishaji wa nishati ,majengo kadhaa ya viwanda yanaonekana yakitoa moshi mweupe kutoka kwenye bomba zao mabomba marefu yanayoonekana kama miundo ya chuma yameunganisha sehemu mbalimbali za kiwanda ,kwa mbali milima na maeneo ya kijani yanaonekana yakionyesha mandhari pana kiwanda kinaonekana kuwa katikati ya eneo lenye mimea mingi.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme kwa mvuke unaoonekana ukiwa na majengo marefu yenye paa za kijani. Mabomba makubwa ya chuma yamepangwa kwa ustadi yakipita juu na chini. Moshi mweupe mzito unatoka kutoka kwenye minara miwili mikubwa ya kupooshea ukienda juu angani. Magari machache yameegeshwa chini na kwa mbali milima inaonekana ikifunikwa na ukungu.

Milima mirefu ya kijani kibichi, yenye mashamba yaliyolimwa. Nguzo nyingi za umeme zinaonekana zikipanda mlima. Anga ina mawingu meusi, na chini ya milima kuna miti na majengo madogo, yakionyesha makazi au vijiji vidogo.

Chumba zenye safu ndefu za makabati meupe yaliyojazwa na vifaa vya kielektroniki. Makabati hayo yana milango ya vioo ikionyesha paneli za kudhibiti na vifaa vingine vya kisasa. Kuna taa nyingi zilizowekwa juu zikitoa mwangaza mzuri. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyopangika kwa umaridadi. Kwa upande wa kushoto kuna ukuta wenye rangi nyekundu na kijani.

Twiga mmoja anaonekana amesimama chini ya nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi. Nguzo hiyo ni muundo wa chhuma unao unda umbo la piramidi ikiwa na viugo vingi vya kiamini. Twiga huyu amesimama kwenye eneo la nyasi na nyuma yake kuna vichaka vingi vya kijani kibichi. Sehemu kubwa ya picha inajumuisha anga la samawati ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Wafanyakazi wawili wamevalia sare za samawati na kofia ngumu akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme iliyo kando ya barabara. Mfanyakazi mmoja amepanda kazi ndefu ya machungwa akishughulika na nyaya juu ya nguzo huku mwenzake akisimama chini kusaidia. Bomba la maji taka linaloonekana kando ya njia na miti mirefu inaambatana na barabara huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na ya jua kali.

Kundi kubwa la pising'ombe wakifuka parapara ya udongo iliyo katikati ya nyasi ndefu zilizokauka. Pising'ombe hao wamepangana kwa makundi madogo madogo wengine wakiwa wameinamisha kichwa wakila nyasi. Kwa mbali kuna majengo ya jiji yanayoonekana yakionyesha kuwa wanyama hao wako karibu na makazi ya binadamu.

Hali mabaya ya mafuriko inaonekana ambapo mto mkubwa wa maji ya matope unapita katikati ya makazi duni. Mtu mmoja mmoja ameketi pembeni mwa mti huo akionekana kuchukua sigara kinywani mwake au kufikiria kwa kina. Ngazi na vipande vya mbao vimepatikana chini vikionyesha uharibifu uliosababishwa na maji. Nyumba zilizojengwa na mabati na matofali ya udongo zimezingirwa na maji zikipendekeza kuwa mafuriko yamefika ndani ya makazi hayo. Majengo yamefunikwa na uchafu na tope ikiongeza hisia ya uzuri na ukata.

Bustani kubwa iliyojaa miti mikubwa yenye majani mabichi. Nyasi za kijani kibichi zimetandaa chini zikitoa hali tulivu na ya kuvutia. Katikati ya bustani kuna renji ambao iliyojengwa karibu na mti mkubwa ikialika watu kupumzika. Nuru ya asili inaangazia eneo hilo ikionyesha uzuri wa mazingira.

Kobe mkubwa anatembea kwenye ardhi yenye mchanganyiko wa udongo na changarawe ganda lake lina rangi ya kahawia iliyokolea na mifumo yake ya kipekee nyuma yake na mbele kuna nyasi za kijani kibichi na mimea midogo midogo kobe anaonekana akitembea pole pole akiwa katika makaazi yake ya asili

Kundi la watu linatembea kwenye njia ya udongo, ikielekea kwenye mashamba ya upepo. Njia hiyo imesurukwa na nyasi za kijani kibichi na miti midogo, ikionyesha mazingira ya asili. Katikati mashine tatu kubwa za kuzalisha umeme kwa upepo zinaonekana, zikionyesha chanzo cha nishati safi. Wingu zimetawanyika, angani na anga inaonekana kuacha upeli, ikionyesha hali ya hewa ilio changanyikana. Upande wakulia nguzo za umeme zimeonekana, zikionyesha uepo wa miundombinu ya usambazaji wa umeme.

Eneo kubwa, ambapo rundo la takataka linavuka moshi mweupe. Watoto kadhaa, wanaonekana wakitembea karibu na milima ya takataka wengine wakiwa wamebeba vitu. Nyuma kidogo kuna makazi duni au nyumba ndogo zilizo jegwa karibu na nja hilo. Baadhi ya wanyama kama vile mbuzi pia wanaonekana wakizururura miongoni mwa taka. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa za kimazingira na kijamii zinazowakabidhi wakazi wa eneo hilo.

Kundi la pundamilia wakilishwa kwenye nyasi ndefu zilizokauka kidogo. Pundamilia wawili wako mbele kabisa wakiwa wametazama pande tofauti. Nyuma yao kuna pundamilia wengine wengi waliotawanyika kwenye eneo hilo wakila au wakitazama mazingira. Mandhari inaonekana kuwa wazi na yenye mimea michache ikionyesha mazingira ya asili.

Nyati mweusi, mwenye pembe kubwa akiwa amesimama kwenye shamba lenye nyasi za kijani kibichi na baadhi ya maua madogo ya njano. Nyati huyo anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera, na anaonekana kuwa nguvu na imara. Kwa mbali, nyati mwingine anaonekana akichunga. Anga linaonekana kuwa safi, na kuna miti michache inayo onekana kwa mbali.

Pwani pale inaonekana wazi ikiwa na mchanga mweupe unaoenea mbali. Maji ya bahari yamekauka kiasi yakifichua sehemu za mchanga wenye unyevu na mabawa madogo. Anga la samawati lina mawingu machache yakionyesha siku yenye jua. Mbali, mstari wa kijani na miti unaonekana ubinguni mwa pwani ukiongeza uzuri wa mandhari.

Ndovu kadhaa wakinywa maji kutoka kwenye mapipa ya samawati, watu wachache wanaonekana kwa mbali wakitasama, ndovu mmoja yuko karubi zaidi na anaanywa maji kutoka kwenye pipa la samawati, wanaonekana wako katika mazingira ya wasi labda hifadhi ya wanyama pori, udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu

Wanaume wawili wako kando ya mto wenye udongo wakijihusisha na shughuli ya kusafisha. Mmoja amevalia shati la mistari na suruali ya kijivu akionekana akitoa vitu kutoka ardhini. Mwenzake akiwa amevalia shati la samawati pia anafanya hivyo hivyo karibu na mkondo wa maji. Eneo hilo lina mimea mingi huku baadhi ya uchafu uliotupwa ukionekana chini.

Mamba watatu wako katika mazingira ya mchanganyiko wa maji na ardhi. Mamba wa kwanza yuko katikati ya picha, akiwa nusu ndani ya maji, wakati mwingine akitumbukia haraka ndani ya maji, akionyesha mwonekano wa mwili wake. Mamba wa tatu anaonekana kwa mbali upande wa kulia. Upande wa kushoto mbele, kuna mdovu mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama kwenye ardhi yenye udongo.

Mtu mweusi labda mlinzi au mhudumu wa wanyama akiwa amevaa shati la kijani kibichi na kofia nyeupe. Anamlisha ndovu mdogo ambaye anaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Maji au maziwa yanaonekana yakimwagika kutoka mdomoni mwa ndovu. Nyuma yao miti mingi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya asili, labda hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea ndovu.

Mtazamo wa angani la eneo lenye makazi mengi ikionyesha nyumba ndogondogo zilizopangwa kwa karibu. Mto unapita katikati ya eneo hili na linaonekana kuwa na uchafu mwingi. Baadhi ya nyumba zimejengwa karibu na kingo za mto. Mandhari inaonyesha msongamano wa watu na changamoto za mazingira.

Mto wa maji machafu unatiririka katikati ya eneo lenye shughuli nyingi. Maji machafu yamejaa taka mbalimbali kama chupa za plastiki na takataka nyingine zilizokusanyika kingo zake. Watu wengi wanaonekana nyuma baadhi wakiwa wameketi kando ya mkondo na wengine wakitembea .Miundo isiyo na mpangilio labda ya makazi au biashara inaonekana pembeni.

Ziwa kubwa lenye maji tulivu likiwa limezungukwa na mandhari asilia. Upande wa kushoto kuna kundi la ndege weupe wakiwa wamekusanyika karibu na ukingo wa maji. Maji yanakisi mawingu meupe na samawati ya anga yakiongeza uzuri wa mandhari. Kando kuna miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi. Picha inatoa hisia ya utulivu na amani ya asili labda katika hifadhi ya wanyamapori au mbuga nchini Kenya.

Mandhari ya porini labda Savana likiwa na vilima vilivyojaa nyasi na miti midogo iliyosamba. Kwa mbali milima na mabonde yanaonekana yakionyesha topografia yenye milima. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likifanya mwanga wa jua uonekane vizuri. Sehemu kubwa ya eneo imefunikwa na nyasi kavu na vichaka huku maeneo mengine yakiwa na miti mirefu yenye majani mabichi.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia sare za kijani na viatu vya buti vya mpira ya kijani wamesimama barabarani yenye tope. Wote wanaonekana kusherehekea wakiinua mikono yao juu huku wengine wakishika vitu vyekundu. Kuna majengo yenye paa za bati yaliyozunguka eneo hilo.

Mamba mkubwa amelala kwenye nyasi, pembeni mwa maji. Anaonekana ametulia. Sehemu ya mbele inaonyesha eneo la maji yenye giza, likiwa na mawe na muundo wa zege karibu na kingo zake. Nyuma ya maji kuna nyasi ndogo ndogo, isiochanganyika na mawe. Na mti mdogo unaonekana upande wa kushoto. Mamba anaonekana kuwa na rangi ya kijivu, na ngozi yenye magamba. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili, labda eneo la hifadhi ya wanyama.

Mtu anamwanga maji kutoka kwenye mtungi wa manjano mkubwa kwenye udongo wenye vumbi. Udongo umekauka na unaonekana kuwa na takataka zilizotawanyika. Mbali kidogo mtu mwingine amekaa chini akifanya kazi fulani ardhini. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea michache, hii ni ishara mazingira kame au uhaba wa maji na shughuli za kila siku za kupata maji.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wamejipanga kwenye foleni, labda wakisubiri huduma au bidhaa fulani. Wanawake wengi wamevalia vitambaa vya rangi mbalimbali vichwani kama vile samawati, njano na waridi. Baadhi yao wamebeba watoto wadogo mgongoni, wakionyesha utamaduni wa kubeba watoto. Wote wamevalia nguo za kawaida na wote wanaonekana wakitazama mbele wakisubiri kwa uvumilivu. Nyuma yao kuna miti na mimea ikioonyesha mazingira ya nje.

Chui mwenye madoa meusi amepiga magoti karibu na maji akinywa macho yake yanatazama mbele kwa umakini nyasi za kiijani kibichi zinazunguka eneo hilo shina kubwa la miti limelala juu likitoa kifuli kidogo kwa mbali kuna uhusio na majengo madogo

Mafuriko makubwa katika eneo la makazi. Nyumba kadhaa za mabati na udongo zimezama ndani ya maji machafu ya rangi ya kahawia, zikionyesha athari mbaya. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana nyuma yakisimama juu ya mafuriko huku, baadhi ya watu wakikusanyika pembeni. Kwa mbali makazi mengine yaliyosongamana yanaonekana kwenye milima. Anga linaonekana kuwa la mawingu likiongeza hisia ya hali mbaya ya hewa.

Njia ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu yenye majani mengi ikionyesha mazingira tulivu na asilia. Miti pande zote za njia inaonekana yenye afya na imejaa majani. Upande wa kulia wa njia, mimea midogo imeonekana ikiongeza kijani kingine. Mwishoni mwa njia, jengo dogo limeonekana likiwa limejificha katikati ya miti, ikionyesha kuwa huenda ni eneo la mapumziko au la kuishi. Anga linaonekana wazi na mwanga hafifu unaangaza njia.

Eneo lenye uharibifu labda baada ya moto au janga. Kuna watu watatu wanaoonekana kwenye mandhari yenye uchafu. Mbele kijana ameinama akichunguza kitu kwenye ardhi chafu akiwa amevaa viatu vya njano. Nyuma yake mwanamume mwingine amesimama huku mwingine ameketi. Majengo yaliyoharabika yanaonekana nyuma.

Mandhari nzuri ya wanyama pori na milima. Kwenye sehemu yake mbele, punda milia mmoja anatembea kwenye ardhi kavu yenye rangi ya kahawia iliyokauka na mimea michache iliyosambaa. Nyuma yake, mandhari inaendelea na kichaka na miti midogo. Mbali kabisa, mlima unajitokeza na kilele chake kikiwa kimefunikwa na mawingu meupe, ukiongeza uzuri wa asili.

Mto mdogo unaopitia bonde lenye miamba. Upande wa kushoto, kuna miti na mimea mingine ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna miamba mikubwa. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya mto. Miamba iliyo upande wa kulia inaonekana kama ngazi. Ni eneo la nje lenye mimea mingi. Kuna mandhari nzuri sana ya asili.

Tembo watatu wazima wakiwa wamesimama karibu na kichaka venye majani mabichi. Tembo wawili wa mbele wanaonekana wazi huku wa tatu akiwa nyuma yao kidogo na sehemu ya kichwa chake inaonekana. Tembo hawa wana ngozi ya rangi ya kahawia kijivu na wote wana pembe ndogo. Wanatumia mikonga yao kulala majani kutoka kwenye kichaka wakila chakula. Masikio yao yanaonekana yakiwa yamelegea. Mandhari ya nyuma ni yenye mimea mingi ikionyesha mazingira ya asili ya misitu au savana.

Eneo la maafa labda baada ya mafuriko au uharibifu mwingine mkubwa ambapo majengo, yaliyojengwa kwa mabati yamebomoka. Wanaume kadhaa wanaonekana wakijaribu kurejesha vitu au kutoa takataka kutoka kwenye vifusi vilivyotawanyika. Baadhi ya wanaume wamevalia fulana na mmoja ana kofia nyekundu. Nyuma yao miundo mingine ya mabati inaonekana ikionyesha mazingira magumu ya makaazi.

Tai mwenye manyoya ya kahawia akiwa amekaa kwenye tawi la mti. Ana mdomo mkali wa njano na kucha ndefu za njano zinazo shika tawi. Ndege huyo anaonekana akitazama chini labda akitafta mawindo. Manyoya yake yanaonekana kuwa laini na ya rangi tofauti za kahawia. Nyuma yake kuna majani ya kijani kibichi yakionekana mazingira ya asili labda msituni.

Watu wawili wanapiga picha ya kujipiga karibu na maporomoko ya maji yenye nguvu. Mwanamke amevaa shati chekundu na suruali nyeusi akishika simu yake juu. Mwanaume amevaa shati lenye rangi nyingi na suruali ya samawati. Wamesimama juu ya mawe makubwa meusi yaliyolowana. Maji yanateremka kwa kasi kutoka juu yakigonga miamba na kutengeneza povu.

Kundi la tembo, wakiwemo ndovu wadogo, wanatembea katika mazingira ya asili. Tembo hawa wana rangi ya kahawia nyekundu, labda kutokana na kuoga kwenye tope. Baadhi yao wanaonekana wakinywa maji kutoka kwenye mkondo mdogo au bwawa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea ya kijani na vichaka, ikiashiria mbuga au hifadhi ya wanyamapori. Picha hii inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa kasi katika miamba mikubwa iliyofunnikwa na mimea ya kijani kibchi. Maji muepe yanaporomoka kutoka juu yakigonga mawe na kutengeneza mapofu chini. Miti na mimea mingine imezunguka eneo hilo ikionyesha mandhari asilia na yenye utulivu. Mwanga unaangazia maji ukiyafanya yaonekane yakimetameta.

Waichana wawili wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe wakihudumia mimea iliyopandwa ndani ya matairi yaliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi. Mmoja wa wasichana anainama karibu na tairi akionekana akipanda au kutunza mimea. Tairi jingine lililopakwa rangi sawa linaonekana likiwa na mmea mdogo ndani yake. Nyuma yao kuna jengo la rangi nyeupe lada shule au taasisi.

Twiga mmoja akiwa amesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti michache nyuma. Twiga huyu ana mifumo ya kipekee ya kahawia na madoa kwenye ngozi yake. Anatazama upande wa kushoto akionyesha shingo yake ndefu. Upande huo pia kuna chungu kidogo cha kulisha. Mazingira yanaonekana kama hifadhi ya wanyama pori.

Kundi la watu wengi wao wamevaa fulana za kijani na mistari nyeupe wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti mwanaume mmoja anashika mche wa mti akiongea na mwanamke huku wengine wakionekana nyuma mandhari ina miti na mimea.

Eneo la savana ambapo kundi la tembo linaonekana likitembea karibu na gari la safari. Tembo wawili wanaonekana wakiongoza huku tembo mdogo akifuata nyuma yao. Upande wa kushoto wa njia, kuna eneo lenye maji mengi yaliyotuama. Ikionyesha kuwa ni baada ya mvua au karibu na chanzo cha maji. Mbali zaidi kuna wanyama wengine wadogo wanaonekana wakichunga, ikionyesha utajiri wa wanyama pori katika eneo hili.

Twiga mrefu anaonekana akitembea polepole mbele ya gari jeupe. Twiga huyo ana madoa ya kahawia. Gari jeupe lenye tairi la ziada nyuma limeegeshwa kwenye palipali ya mchanga. Kwa mbali, mandhari ya miti yanaonekana hafifu, yakionyesha uwepo wa maisha ya nchi kavu karibu na wanyamapori nchini Kenya. Anga limefunikwa na mawingu, lakini bado kuna mwanga wa kutosha.

Tembo wa chango wanaonekana wakiburudika kwenye udongo mwekundu. Tembo wawili wanacheza wakiwa wamelala chini huku moja akiwa amesimama karibu nao. Tembo mwingine anaonekana akikimbia kuelekea tembo wawili walio chini. Tembo wato wamefunikwa na udongo mwekundu wakionyesha kuwa wamekuwa wakicheza sana. Umati wa watu wamekusanyika nyuma ya tembo wakionyesha wametoka kuwatazama wakiburundika. Nyuma ya umati miti mirefu inaonekana.

Bwawa tulivu limejaa mimea ya maji, hasa maua ya maji yenye majani makubwa yakiea juu ya uso wa maji ya rangi ya kijivu-kahawia. Mti mkubwa uliokatika umelala juu ya maji, katika ukitengeneza daraja la asili. Mazingira yanazungukwa na miti mirefu na misitu minene yenye majani mengi. Anga linaonekana kuwa jeupe, likionyesha hali ya hewa tulivu.

Kundi la ng’ombe lipo katika eneo la wazi, wakiwa na rangi tofauti. Wana kunywa maji kutoka kwenye bomba ambalo linaelekea kwenye chumbu kidogo, na kila ng’ombe linatembea karibu kunyoa maji. Nyuma kuna mashamba ya kitani, yanayoashiria kuwa eneo hili ni shambani au la asili. Udongo unaonekana kuwa na matope kidogo kutokana na maji yaliyotumika na ng’ombe

Pundamilia aliyesimama katikati ya nyasi ndefu zilizokauka na kichaka kidogo. Pundamilia anaonekana akitazama moja kwa moja mbele, masikio yake yamesimama wima yakionyesha umakini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti michache na anga ya samawati iliyo funikwa na mawingu meupe, ikionyesha mazingira ya asilia safa. Pundamilia huyu anaonekana kuwa katika makazi yake ya asili, labda katika hifadhi ya wanyama au mbuga.

Tembo mdogo mwekundu labda mtoto anatembea kwenye ardhi kavu. Ngozi yake ina rangi nyekundu iliyokolea. Maskio yake makubwa yamelegea na mkia wake mwembamba unaning'inia nyuma yake. Tembo huyu anaonekana mchanga na mwangavu akitembea huku miguu yake minne ikiinuka. Mandhari ya nyuma ni wazi ikionyesha mimea michache na ardhi yenye vumbi.

Mto mchafu uliojaa takataka za kila aina kama vile chupa za plastiki, mifuko na nguo zikielea juu ya maji na kukusanyika kando ya kingo. Maji ya moto yanaonekana kuwa meusi na machafu yakionyesha uchafuzi mkubwa. Kingo za mto zimejaa udongo wa rangi ya kahawia na takataka zilizotapakaa. Kwa mbali kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mabati na mbao na pia kuna miundo mbinu ya umeme kama vile nguzo na nyaya.

Kundi la wafanya kazi wa usafi wakiwa wamevalia sare ya rangi ya kijani na kahawia, wakifanya kazi ya kukusanya takataka barabarani. Mfanyakazi mmoja akiwa amevaa kofia na glovu nyeusi, anaonekana akichuchuma karibu na rundo kubwa la takataka lenye mifuko ya rangi ya chungwa, samawati na nyeusi. Mifuko mengine mikubwa ya samawati iliyojaa takataka pia inaonekana. Nyuma yao kuna majengo ya mabati na miundo mingine ikionyesha mazingira ya makazi.

Kundi la watu, wanawake na wanaume, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi na mapambo mengi. Wengi wao wamevalia shanga kubwa za rangi nyekundu, njano na samawati shingoni, zikionyesha utamaduni wao. Baadhi ya wanawake wamevalia nguo za samawati na shanga za shingo zinazofanana na sahani, huku wanaume wengine wakiwa wameshika fimbo ndefu. Nywele zao zimepambwa kwa mtindo tofauti na wengine wamevalia mapambo ya kichwani. Watu wanaonekana wakitabasamu wakionyesha furaha na umoja.

Mamba mkubwa amelala kwenye ukingo wa maji. Ngozi yake ina mabaka na mabonge ikionyesha umri wake. Juu ya maji, anga linaonekana wazi na milima na miti kwa mbali. Na huenda kuna wanyama wengine wadogo wakiruka mbali. Maji yana rangi ya kahawia, kijivu, mamba anaonekana ametulia labda akijipumzisha.

Makazi karibu na mto. Upande wa kushoto kuna nyumba zenye paa za mabati na kuta zilizovunjika zikionyesha hali duni. Katikati kuna njia ndefu ya udongo na mawe inayoshuka kuelekea mto na watu wachache wanaonekana wakitembea. Njia hii inapakana na mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia mto unapita kwa utulivu ukiwa na miamba na takataka chache. Ng'ambo ya mto kuna majengo mengine yanaonekana kwa mbali.

Milandi anaonekana. Swara mkubwa mwenye pembe ndevu zilizo pinda, amesimama katikati ya nyasi ndefu za kijani. Ngozi yake ina rangi ya kahawia isiyokolea na misuli yake inavyoonekana. Ndege wawili wenye rangi ya kahawia na machungwa wanaonekana wakiruka karibu naye. Mmoja yuko mgongoni mwake na mwingine anaruka nyuma kidogo. Anga la samawati lisilo na mawingu linaonekana kwa mbali, ikiangazia uzuri wa mandhari. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu ya asili labda katika mbuga ya wanyama.

Mto au ziwa wenye maji ya rangi ya kahawia ukiwa na mamba katikati yake. Baada ya mamba kuingizwa kabisa ndani ya maji. Eneo lililozunguka maji linaonekana kama kafu yenye udongo wa rangi ya kahawia na miamba. Mbegu za kijani zilizopandwa kwenye kanda ya maji zinaongeza ladha na mvuto wa mto huo.

Majengo mawili marefu yamesimama wima chini ya anga ya samawati iliyojaa mawingu meupe. Jengo refu zaidi inapatikana jijini Nairobi kwa jina Kenyatta International Conference Center . Ina maduka mengi. Bendera nyingi za nchi mbalimbali zinapepea mbele ya jengo hilo kubwa. Jengo lingine la pili linaonekana kwa mbali.

Mtu amevaa sare ya kijani na kofia ya machungwa anajitahidi kusafisha taka nyingi zilizokusanyika kando ya mto. Ana mikono miwili, amevalia glavu na anashika kifuko kikubwa cha taka. Mto unaonekana unatiririsha maji machafu na kando yake kuna rundo kubwa la takataka mbalimbali. Nyuma kuna nyumba chache na daraja dogo. Anga ni samawati ya mawingu machache ikionyesha siku yenye jua.

KUndi la nyani watatau linaonekana wazi katika mazingira ya asili. Mmoja mkubwa yuko mbele kabisa akitazama moja kwa moja kamera akiwa na macho meusi na pua iliyokolea. Manyoya yake yana rangi ya kijivu kahawia. Nyuma yake, viumbe wawili wamefichwa kidogo, mmoja ameelekea kushoto. Mandhari ya huko imefifia ikionyesha mimea mibichi.

Eneo kubwa lililojazwa na rundo la takataka. Aina mbalimbali za taka zikiwemo plastiki na karatasi zimeenea katika eneo lote. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye taka pengine wakitafuta vitu muhimu. Mbali kidogo mashine nzito za ujenzi zinaonekana zikichimba au kusogeza takataka. Mazingira haya yanaangazia changamoto kubwa ya usimamizi wa taka na uchafuzi wa mazingira.

Eneo kubwa lililojaa takataka na uchafu wa kila aina likiwa na ardhi yenye matope na takataka zilizotapaka kila mahali. Katikati kuna mti mkavu usio na majani. Nyuma ya eneo hili la taka kuna makazi ya watu yaliyojengwa kwa njia isiyo rasmi pia kuna miti mingine ya kijani kibichi. Anga ni samawati na lina mawingu meupe meupe.

Mwanaume anaonekana amebeba simba mdogo mgongoni mwake. Simba huyo anaonekana kuwa mchanga na mdogo na amejiweka vizuri juu ya mgongo. Mwanaume huyo anaonekana kuvaa mavazi mepesi, labda ya kazi na kofia ndogo kichwani. Yuko katika eneo la nje labda bustani ya wanyama. Kuna uzio wa waya na miti kwa nyuma. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia, kuashiria mazingira ya asili.

Mandhari haya yanaonyesha kundi la watunzaji wa wanyama wakilisha tembo wachanga. Watunzaji wamevaa sare za kijani na kofia. Tembo hawa wadogo wanaonekana wakinywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Anga lina mawingu meupe na samawati likionyesha hali ya hewa nzuri. Udongo una rangi nyekundu ikionyesha eneo kame. Nyuma kuna miti mikubwa yenye matawi yaliyo wazi. Ni tukio la kupendeza la uhifadhi wa wanyama pori nchini Kenya.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu na miti mingi yenye matawi yaliyokauka au yasiyo na majani mengi labda kutokana na ukame au msimu. Miti hii imetawanyika katika eneo lolote na baadhi yao yanaonekana kuwa mirefu na mikubwa. Kwa mbali kuna majengo kadhaa yenye paa nyeusi yakionekana kama chumba au vibanda yaliyozungukwa na miti. Anga linaonekana kuona mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mwanamke aliyeketi chini ya mti mkubwa akifurahia pikniki kwenye blanketi nyeupe iliyo na madoa ya rangi ya samawati. Amevaa gauni la maua na nywele zake zimesokotwa. kuna sahani ya matunda mbele yake na kikapu cha pikiniki kinaonekana nyuma. Mandhari yamejawa na miti mirefu ya kijani kibichi kuashiria ni mahali tulivu na pa asili.

Katika mandhari pana, Kundi la twiga linatembea kwenye nyasi ndefu zikionyesha mandhari asilia ya wanyapori. Twiga wazima walio na madoa meusi na ya kahawia wakiwa na shingo ndefu na miguu mirefu wanatembea kwa utulivu. Twiga wachanga pia wanaonekana nyuma wakifuatana na wenzao wakubwa. Anga ya samawati isiyo na mawingu inaonekana nyuma ikionyesha siku yenye jua kali. Nyasi za kijani kibichi zinafunika ardhini zikiongeza rangi ya asili kwenye picha.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kilimo zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna ndoo usinisojazwa nyanya nyekundu zilizopangwa kwa piramidi na chini yake kuna ndoo za vitunguu vyekundu. Katikati kuna viazi vitamu na viazi vingine vikiwa vimepangwa kwa wingi kwenye rundo kubwa na kwenye ndoo. Nyuma kuna rafu iliyojaa mayai na mboga nyingine. Mtu mmoja amevaa shati jeupe anaonekana upande wa kulia akisimamia bidhaa.

Mwanamke amefurahia picnic chini ya mti mkubwa na mrefu wenye matawi mapana. Ameketi kwenye blanketi nyeupe iliyotandikwa juu ya nyasi ya kijani kibichi. Anaonekana akipanga matunda na vitafunio vingine kwenye sahani karibu naye. Kuna kikapu cha picnic na mto wa kijani. Nyuma kuna miti mingi na mimea ikionyesha mazingira ya bustani.

Sanamu tatu za wanaume zilizotengenezwa kwa shaba zikiwa zime simama mbele ya jengo la zamani la mawe. Sanamu ya katikati ni kubwa kuliko zingine ikimuonyesha askari aliyefaa sare za zamani za kijeshi na amebeba bunduki. Sanamu hizo zinaonekana kama zimesimama imara zikionyesha heshima na nguvu. Milango ya mbao na madirisha ya mraba yameonekana nyuma ya sanamu. Sanamu hizo zinaonekana kuashiria historia.

Nyumbu wawili wakiwamesimama kwenye nyasi ndefu yenye rangi ya kijani. Nyumbu wa kwanza alio upande wa kushoto anaelekea mbele. Anaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha macho yake makubwa na pua yake nyeusi. Nyumbu wa pili alio upande wa kulia anaelekea upande wa kulia wa picha akionyesha upande wake wa nyuma. Nyuma yao kuna vichaka vingi zenye majani mabichi vikiashiria mazingila ya misitu.

Korongo wawili wenye taji wanasimama kwenye uwanja wenye nyasi ndefu. Wana manyoya ya rangi ya kijivu na nyeusi na taji zao za dhahabu zinang'aa. Nyuma yao kuna mandhari yenye miti na majengo ya mbali. Ndege hawa warembo wanaonekana kutafuta chakula au kupumzika katika makazi yao ya asili.

Ndege weusi na weupe wanaonekana kando ya mto. Majani marefu ya kichaka kidogo yameota kando ya kingo za maji na kutengeneza makazi ya asili kwa ndege hao. Maji yanaonekana yametulia yakionyesha utulivu wa mazingira

Eneo lililojaa taka nyingi hasa mifuko ya plastiki nyeupe na ya rangi mbalimbali, zilizorundikana kwenye ardhi. Nyuma ya rundo hilo la taka kuna mto mdogo unaopita, ukiwa na maji yaliyotuama na mimea pembeni. Mtu mmoja ana anaonekana akiwa amejipinda labda akichambua au kukusanya taka karibu na mto. Mandhari inaonyesha wazi tatizo la uchafuzi wa mazingira.

Mazingira ya shughuli za kufulia na mwanamke mmoja akifulia nguo karibu na bomba la maji. Kuna mabeseni kadhaa ya plastiki yenye rangi tofauti kama waridi, sambarau na kijana yaliyojaa nguo na maji. Ukuta wa bati uliochakaa umeonekana nyuma. Eneo hili linaonekana kuwa katika makazi duni yenye ardhi yenye vumbi na uchafu. Bomba la maji limefungwa kwa waya linatoa maji kwenye moja ya mabeseni.

Kundi la watu wakisatisha taka kutoka kwenye maji yaliyochatuka sana. Mtu aliye mbele amevaa koti la rangi ya kijani, kijani lililong'aa na anatumia fimbo ndefu yenye ndoano kukusanya taka kutoka majini .Maji yanaonekana mieusi na yamejaa uchafu. Nyuma yao kuna rundo kubwa la taka limekusanyika kando ya maji na majengo yasiyokamilika yanaonekana kwa mbali. Watu wengi wako pia karibu na ukingo wakiwasaidia kusafisha.

Chui anatazama kupita uzio wa waya. Manyoya yake yana madoa meusi meusi yanayofanana na pete na macho yake ya samawati yanaleta hisia ya udadisi na utulivu. Hali hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha uhifadhi. Nyasi za kijani na udongo mwekundu zinaonekana chini zikionyesha mazingira yake ya asili. Chui anaonekana kuwa na afya njema na mtulivu akizingatia kitu nje ya uzio.

Mazingira ya maji tulivu pengine mto. Ndege meupe mwenye mdomo wa njano akisimama ndani ya maji, mfano wake ukionekana wazi. Kuna mimea pembeni mwa maji na ndege mwingine mdogo nyuma. Hali ya hewa inaonekana giza kiasi na kuna kitu kinachoonekana kama mamba mdogo majini.

Kundi kubwa la twiga wanatembea kwa utulivu kwenye nyasi ndefu wakivuka eneo la wazi lenye rangi ya kijani na kahawia. Wengine wanaonekana wakivuka mfereji mdogo wa udongo. Twiga wazima na wachanga walio na madoa yao ya kipekee wanatembea wakiwa wamefuatana. Anga ni samawati iliyo angavu ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha siku yenye jua kali. Mandhari ni pana na ya asili ikionyesha uhuru wa wanyamapori.

Eneo la makazi duni yaliyoathiriwa na mafuriko. Kijito kikubwa cha maji ya kahawia kinapita katikati kikiwa kimefunika sehemu kubwa ya ardhi. Nyumba zilizojengwa kwa vifaa hafifu zimezungukwa na maji zikionyesha athari mbaya za mafuriko. Miti mirefu imesimama kando ya maji na takataka zimetapakaa kando kando ya ukingo wa mto.

Nyani mkubwa mwenye manyoya mengi ya rangi ya kijivu, hudhurungi ameketi chini. Ameinama kidogo akishika kipande cheupe cha chakula mikononi mwake labda akikila. Pembeni yake upande wa kushoto kuna rundo la majani mabichi labda mboga. Nyani ana pua ndefu na macho yanayoangalia chini. Nyuma yake ni ardhi kavu yenye rangi ya kahawia ikionyesha udongo. Mazingira yanaonekana kuwa bustani ya wanyama.

Mwanamke mmoja mwenye nywele nyeupe akiwa amevalia gauni la kijani kibichi lenye maua na buti za kahawia. Ananywesha ndovu mdogo chupa ya maziwa. Ndovu huyo anaonekana mchanga na ana rangi ya kahawia. Nyuma yao kuna wanaume watatu waliovalia sare za kijani kibichi na wamevalia kofia nyeupe. Ardhi ni nyekundu yenye vumbi na kuna mimea michache iliyonyauka.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na watu katika mazingira ya jiji. Kuna gari dogo cheupe la abiria lililoegeshwa upande wa kushoto na tangazo kubwa la Supreme Shuttle Nakuru Direct inaonekana chini. Juu ya tangazo hilo kuna bei ya mia tano. Magari mengine ikiwemo basi jekundu, yanaonekana kwa mbali. Watu wanatembea barabarani, na majengo yenye maduka na biashara zinaonekana pande zote.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha barabara ilio jaa watu na magari ya aina ya matatu. Wafanya biashara wadogp wanauza bidhaa kama matunda na mboga. Majengo marefu na maduka yalio pangwa yanaonekana kando ya barabara. Mabango ya maelekezo ya safari yanaonekana kwenye magari. Picha inaonyesha uhai na pilka pilka za jiji la Nairobi.

Barabara pana yenye njia kadhaa inatanda mbele ikiwa imefunikwa na mimea ya kijani kipichi kushoto. Bango kubwa la matangazo linaonekana kwa mbali nikifuatiwa na daraja lefu la watembea kwa miguu linalofuka barabara. Kioo pembeni cha gari kinaonekana upande wa kulia kikitoa taswira ya gari jingine. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali yakionyesha mandhari ya mijini.

Barabara kuu yenye njia nyingi ya magari yanayopita juu ya barabara kuna bango kubwa la kijani linaloonyesha maelekezo ya miti mbalimbali kama vile Nairobi ,Mombasa, Eldoret na Kisumu, upande wa kushoto majengo marefu yanaonekana kwa mbali anga na mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha siku yenye mwanga.

Msongamano wa magari na watu. Gari dogo la abiria la fedha na mabasi mawili yaliyosimama, moja la samawati na jingine la rangi ya samawati iliyokolea yanajaza barabara. Askari wawili wa trafiki wenye sare za njano na samwati, wanasimamia mtirirko wa magari. Baadhi ya watembea kwa miguu wanaoekana wakisubiri au wakivuka barabara. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu na miti ya kijani, ikonyesha mazingira ya mijini, labda jijini Nairobi.

Barabara kuu labda kutoka ndani ya gari. Barabara inaonekana wazi na magari mengine yakiwa mbali. Upande wa kushoto kuna ukuta mkubwa wa zege unaopanda juu na upande wa kulia kuna miundo ya majengo marefu kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nyepesi na anga ikiwa na mawingu kidogo.

Barabara enye shughuli nyingi ikiwa na magari ya abiria yanayojulikana kama matatu na watu wengi wakitembea kando ya barabara. Gari la mbele lina rangi kijani na njano lina michoro ya rangi mbali mbali na linaonekana kuwa limepakiwa nyuma yake kuna matatu nyingine nyeupe inayoonyesha njia zake kama Royal Park. Watu wengi wamesimama na kutumbea kando ya barabara baadhi yao yakiwaamevalia fulana enye rangi ya angavu.

Magari kadhaa maarufu kama matatu yakiendesha kwenye barabara kuu yenye njia nyingi. Magari hayo yamepakwa rangi za kuvutia kama vile kijani na samawati na yana michoro ya ajabu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakisubiri matatu. Mbali zaidi kuna miti mirefu na majengo mengi, ni mandhari yenye shughuli nyingi ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari wakitembea. Gari la polisi la samawati na nyeupe linaonekana likiendeshwa kulia, huku gari jeupe likiendeshwa kushoto. Kuna miundombinu ya barabara ikiwemo taa za barabarani na nyaya za umeme. Mbali zaidi majengo ya mjini yanaonekana yakificha anga. Picha inatowa taswira halisi ya jinsi barabara zinazokuwa na shughuli katika maeneo ya mjini.

Barabara kuu labda barabara ya Thika, iliyojaa magari inayoenda pande zote mbili. Kuna magari mbalimbali ikiwemo mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kulia kuna lori kubwa jeupe lenye sanduku lililofuatwa na magari mengine. Upande wa kushoto magari madogo na mabasi yanapita likiwemo basi jekundu. Kuna miti ya kijani kibichi kando ya barabara. Picha linaonyeshwa wazi kuwa shughuli za kila siku katika jiji la Nairobi.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara jijini Nairobi. Abiria wanashuka na kupanda basi lililowazi milango. Mwanamke aliyevaa nguo za biashara anatembea kando ya basi kwenye barabara. Watu wengine wanapita karibu na majengo marefu yanaonekana mbali. Picha inaonyesha shughuli za usafiri wa umma jijini.

Basi kubwa la rangi ya kijani na mistari ya samawati likiwa limefunikwa na turubai ya kijani kibichi juu yake. Basi hili laonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Juu yake kuna nyaya nyingi za umeme zinazopita. Nyuma, kuna majengo mengine ikiwemo jengo ya rangi ya chungwa na ya nyeupe. Picha inaonyesha mazingira ya jiji au mji mdogo yenye shuguli za usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi huku mabasi kadhaa yakiwa yameegeshwa. Gari kubwa la rangi ya njano linaonekana upande wa kulia huku basi la rangi ya samawati linaonekana nyuma kushoto. Mtu mmoja amevaa shati ya samawati anatembea mbele huku mwingine amevalia suti ya samawati akitembea mbali zaidi. Maji yaliyotuama yanaonekana kwenye mashimo barabarani. Majendo yanaonekana kwa mbali pamoja na miti ya kijani yakikamilisha mandhari ya jiji.

Barabara kuu yenye njia nyingi ina magari machache , na miti mikubwa pamoja na mabango ya maelekezo kushoto. Nguzo za taa zipo kando ya barabara. Majengo marefu yapo kulia. Anga ina mawingu kidogo na barabara inaonekana katika hali nzuri.

Mandhari ya barabara enye shughuli nyingi inaonekana wazi. Vyombo kadhaa vyeupe vya usafiri vinasonga huku watu wakisimama karibu wengine wakishuka. Juu ya magari haya, mabango makubwa yenye rangi tofauti yanaonekana yakionyesha majina kama Kukena Sacco na Nakuru City Direct . Majengo marefu yamejitokeza nyuma huku watu wakitembea kote kote na mtu mmoja mwenye sare ya ulinzi anaonekana mbele.

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi au soko ambapo matatu yamepakiwa na watu wengi wanatembea. Katikati kuna matatu ya rangi ya samawati na manjano yenye michoro mbalimbali na inaonekana watu wanaingia au kutoka. Wanaume na wanawake wamevalia nguo za kawaida wakionekana wakishughulika na shughuli zao za kila siku. Nyuma kuna majengo marefu na miti ikionyesha mazingira ya mjini.

Mazingira ya jiji yamejaa shughuli yakionyesha magari, majengo marefu na watu. Katika sehemu ya mbele basi lenye rangi ya kijivu na machungwa limesimama barabarani. Majengo marefu baadhi yakiwa na matangazo yanatawala mandhari ya nyuma yakizungukwa na miti mirefu. Watu wanatembea kando ya barabara huku baadhi wakionekana kungoja usafiri.

Barabara kubwa iliyojaa magari yakiwemo malori na magari madogo, imegawanywa na ukunda wa kijani katikati. Ng'ombe kadhaa wanapumzika kwenye ukunda huu, huku wengine wakitembea kando. Kwa upande wa kushoto, kuna reli na minara ya mawasiliano. Kwa upande wa kulia, kuna majengo marefu yakiashiria kuwa hili ni ,eneo la mji. Madaraja yanaonekana kwa mbali huku watu wachache wanatembea kando wakionyesha shughuli zao za kila siku.

Treni ndefu nyeupe yenye mistari ya machungwa na nyekundu inaonekana ikiwa imesimama kwenye reli. Treni inajulikana kama treni ya abiria labda inahudumu jijini Nairobi. Nyuma ya treni, daraja la juu la samawati linaonekana, labda likiunganisha pande mbili za reli. Mandhari ya kijani kibichi inaashiria eneo la nje au viunga vya jiji.

Barabara pana inanyoka mbele, ikiwa na mistari nyeupe ya kuashiria njia na alama za mishale arthini. Pande zote za barabara, kuna njia za waenda kwa miguu, na watu wachache wanaotembea kwa hizo njia. Wengine wamevalia nguo za kawaida, na wengine wakisonga mbele kwa kasi. Magari machache yanaonekana kwa mbali. Barabarani, mazingira yanaonyesha utulivu wa mji au mazingira ya kitongoji.

Miti mirefu inaonekana kando ya barabara kuu ikionyesha mazingira yenye mimea mingi. Barabara enyewe imegawanywa na alama za barabarani zikiwa na magari yakipita yakiwemo matatu na magari mengine. Magari yanaelekea pande zote mbili yakipita mbele na nyuma. Anga ni samawati yenye mawingu meupe ikipendekeza hali ya hewa ya wastani. Kuna ishara za barabara juu zikionyesha muelekeo. Mtu anonekana akiskuma mkokoteni upande wa kulia.

Magari mawili meupe aina ya matatu yameegeshwa barabarani. Yana mistari ya njano kando na yameandikwa mombasani. Nyuma yao kuna majengo na baadhi ya mabango yametundikwa juu. Yanayo majina ya miji kama Voi, Malindi, Mombasa, Kilifi na Mtwapa yameandikwa.

Gari lina safiri barabarani likiwa na kioo cha pembeni cha gari na baadhi ya magari mengine kwa mbali. Barabara linaonekana kuwa na upana wa kutosha. Majengo na miti yanaweza kuonekana katika usawa wa macho katika upande wa kushoto. Kuna mazingira ya mijini na bodi za matangazo zikiwa zimepangwa karibu na barabara. Kuna pia magari mengine yanayoonekana yakisafiri mbele. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na nzuri.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyolowa maji baada ya mvua. Ishara ya barabarani yenye picha ya mtu anayetembea inaonekana wazi katikati. Magari mbalimbali ikiwemo basi, gari la kuchanganya zege na magari madogo yanayosonga polepole. Watu wachache wanatembea kando ya barabara baadhi wakiwa na miavuli. Taa za trafiki zinaonekana juu na majengo na miti ya kijani kibichi huonekana nyuma.

Mazingira yenye shughuli nyinig karibu na kituo cha reli cha Pipeline. Upande wa kushoto, barabara kuu imejaa magari ikiwemo matatu yakiwa yamekwama kwenye foleni kubwa ya magari. Magari mengine yanaonekana yakiongeza msongamano. Upande wa kulia kuna njia za reli zisizotumika kwa mda mrefu zikiambatana na miti mirefu ya kijani kibichi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na karibu na reli.

Njia kuu pana inaonekana chini ya anga lenye mawingu. Magari kadhaa yanapita, likiwemo lori jeupe upande wa kushoto. Pembeni kulia, wanaume wawili wamesimama; mmoja amevaa koti la manjano na mwenzake rangi nyekundu. Ishara za maelekezo zimewekwa juu, zikionyesha taarifa kuhusu uwelekeo wa magari. Miti mirefu na majengo machache yametambuliwa kwa mbali.

Eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi katikati Jiji la Nairobi. Basi la CitiHoppa lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiwa na namba mia saba ishirini na nne limesimama, likiwa na abiria wanaoingia na kutoka. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakisubiri. Mwanamke mmoja anatembea kuelekea mbele ya picha, akiwa amebeba koti begani. Nyuma kuna jengo refu la ghorofa na mitembe ikionyesha mazingira ya mjini.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini, ikionyesha matatu ya Libera Executive yenye rangi ya samawati, chungwa na nyeupe. Liko mbele ya kituo cha mafuta. Nyuma yake kuna lori jeupe la mizigo na baadhi ya watu waliosimama karibu. Mabango kadhaa ya matangazo yanaonekana nyuma, yakitangaza huduma mbalimbali. Sehemu hii inaonyesha pilikapilika za jiji la Nairobi.

Kundi la watu sita wanaonekana kuwa mwanaume na mwanamke mmoja wakiwa wamesimama karibu na mabasi mawili ya abiria yaliyopakwa rangi ya kijani na nyeupe. Watu hawa wanaonekana kujadiliana karibu na mlango wa basi mmoja, huku mmoja akiwa amevaa shati la samawati na mkononi amefungwa bandeji. Nyuma yao kuna miti na majengo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji, likiwa limefunikwa na watu na mabasi ya abiria. Watu mbalimbali wanatembea kando ya barabara. Huku mabasi kadhaa yenye rangi tofauti kama kijani njano na samawati yakiwa yamegeshwa. Mabango yenye namba za nauli kama vile arubaini na hamsini yanaonekana yakiashiria bei za usafiri. Nyuma majengo marefu yana tawala mandhari yakidhibitisha kuwa ni katikati ya jiji la Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na magari ikiashiria mazingira ya jiji. Kuna basi ndogo la abiria lenye rangi ya chungwa linalojulikana kama matatu likiwa na milango yake wazi na abiria wakionekana ndani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya miguu, wengine wakiwa wamesimama karibu na matatu wakionyesha harakati za kila siku. Kwa mbali kuna magorofa marefu yakionyesha muundo wa mijini.

Rundo kubwa la takataka lililosambaa chini, likiwa na mchanga, nyenzo za nguo, sarandimba, mbao, plastiki na vitu vingine vilivyotupwa. Takataka hizi zipo katika eneo kubwa, zikionyesha uchafu na ukosefu wa mpangilio. Nyuma ya rundo la takataka kuna eneo lenye nyasi za kijani na majengo mawili. Jengo moja lina rangi ya samawati na lina madirisha, huku jengo lingine likiwa na rangi ya manjano na paa la samawati.

Eneo lenye maji yaliyotuama labda tope au dimbwi dogo la maji machafu. Sehemu kubwa ya maji ina rangi ya kahawia kijiivu ikionyesha udongo umechanganyika ndani yake. Kuna pomba cheusi na plastiki likipita katikati likionekana kuingia au kutoka kwenye maji. Matawi ya miti yaliyo katika na vipande vya mbao vimezama kwenye maji karibu na kingo. Mandhari inaonyesha hali ya uchafu na unyevunyevu.

Eneo la matengenezo ya reli ambapo mashine kubwa ya manjano inatumika kuinua vifaa vizito. Bomba kubwa la chuma limefungwa na minyororo na linaonekana likiwekwa kwenye njia ya reli. Wafanyakazi kadhaa wamevalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa yanayong'aa na kofia ngumu. Wamesimama karibu na reli wakisimamia kazi hio. Miti na majengo yanaonekana kwa mbali upande wa kulia na anga ni safi ikionyesha siku njema ya kazi.

Mrundiko mkubwa wa mirija nyeupe yenye ukubwa tofauti unaonekana. Mirija hii imepangwa juu ya sakafu ya simiti yenye rangi ya kijivu. Kila kipande kina umbo la duara na kimefunguka mwisho mmoja. Kimelala hapo kwa namna isiyo na mpangilio maalum.